Gari ndogo la abiria jeupe aina ya Toyota, likiwa limeegeshwa chini ya paa kubwa la kisasa. Paa hilo lina muundo wa mviringo na linapumzika kwenye nguzo zenye michoro ya mistari ya rangi mbalimbali.

Lori dogo la kuvuta magari likiwa limebeba gari la kifahari la blue . Lori hilo lina rangi ya fedha na lina jukwaa la kubebea magari. Barabara inaonekana kuwa na unyevu unyevu labda kutokana na mvua.

Gari aina ya Toyota Prado. Gari hilo lina rangi ya kijivu giza na limeegeshwa nje. Lina namba ya usajili ya Kenya KDK. Nyasi na udongo unaonekana karibu na gari hilo.

Duka la wazi labda soko, linalouza vito vya mapambo na mikufu ,kioski hicho kina paa la bati na kimejaa bidhaa nyingi zenye rangi mbalimbali, mikufu mirefu imening'inia kutoka juu.

Chumba cha kuuzia magari. Magari mengi meusi yamepangwa ndani. Sakafu ni nyeupe na ina vigae. Taa nyingi huangaza kutoka dari. Baadhi ya picha za magari zimebandikwa ukutani.

Idadi kubwa ya sketi za kuteleza zimepangwa au zimetundikwa. Sketi hizi zina rangi na mitindo mbalimbali, zikiwemo nyeupe, nyeusi, bluu, njano na nyekundu. Baadhi yao zina magurudumu madogo manne yaliyopangwa kwa mstari mmoja.

Safu ndefu ya magari yaliyoelekeza nyuma ,yakiwa yameegeshwa sambamba , magari haya yana rangi tofauti tofauti zikiwemo nyeupe ,nyekundu na bluu ,sehemu ya nyuma ya kila gari ikiwemo taa ya nyuma na buti .

Magari mingi yamepaki yakiuzwa mbele ya jengo kubwa lenye nembo Car Locus. Kuna SUVS nyeusi na nyeupe zilizopangiliwa vizuri. Magari mengine ya rangi tofauti yanaonekana pia.

Wafu wawili wamesimama mbele ya duka la huduma za Airtel na M-pesa. Duka hilo lina matangazo ya Airtel money na M-pesa. Barabara nje ya duka ina mawe na rangi tofauti.

Basi dogo la abiria au matatu ni la rangi ya fedha, limepaki kwenye eneo la changarawe. Kuna nambari ya usajili KCN 709X na kibandiko cha 80KPH. Baadhi ya stika nyingine zimebandikwa nyuma.

Duka la maziwa likiwa na ishara kubwa juu yake inayoonyesha ng'ombe. Watu kadhaa wamesimama mbele ya duka wengine wakiwa wamevalia fulana nyekundu. Upande wa kulia wa duka kuna makopo mengi ya chuma ya kuhifadhi maziwa.

Gari jeupe la michezo likiwa limeegeshwa mbele ya mlango mkubwa wa huduma. Mlango huu una paneli za kioo na umeandikwa Service juu yake. Kwenye milango ya kioo, kuna maandishi ya buluu.

Basi ndogo la abiria lenye rangi ya fedha limeegeshwa nje. Linaonekana lina matairi makubwa na yasiyo ya kawaida. Nyuma yake kuna miti mirefu na anga la blue lenye mawingu meupe. Hii ni gari linalotumika sana Kenya.

Malipo ya kielektroniki. Mtu mmoja anashikiliia mashine ya pesa pal. Mwingine anaingiza kadi ya visa kwenye kifaa . Kiasi cha shilingi elfu sitini na mbili kinaonekana kwenye skrini.

Duka kubwa la kuuzia magari, magari mengi ya rangi tofauti yamegeshwa ndani, watu wanatembea kati ya magari, milango ya vyoo inaonekana pembeni, taa nyingi huangaza kutoka ndani.

Soko kubwa lililojaa bidhaa nyingi za kilimo. Kuna marundo ya mboga na matunda ya rangi mbalimbali yaliyopangwa ndani ya vikapu vikubwa vya mbao. Baadhi ya wafanyabiashara na wateja wanaonekana wakifanya biashara.

Rundo la matikiti maji makubwa yenye rangi ya kijani iliyokolea na michirizi ya kijani kibichi. Yanakaa kwenye duka la matunda na matunda mengine pia yanaonekana nyuma. Inaonekana matikiti maji yameiva kabisa.

Jengo la biashara la kawaida likiwa na mabango mawili yanayosomeka. Yanaonekana ni duka la maziwa, watu wawili wameonekana wakiingia dukani na mwanamke mmoja ameketi nje.

Eneo kubwa lililojaa magari mengi yaliyopangwa kwa safu. Kuna aina mbalimbali za magari ikiwemo Sedani, SUV na Pickup yenye rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeupe, kijivu na nyeusi. Eneo hili linaonekana kuwa kura ya maegesho.

Duka la M-Pesa. Baiskeli imesimama mbele ya mlango wake. Friji nyekundu ya Cocacola inaonekana karibu. Mwanaume amekaa kwenye benchi nje ya duka. Duka hili huuza vipuri vya magari.

Maonyesho ya magari ndani ya jengo kubwa lenye madirisha makubwa. Safu ya magari mapya yamepangwa vizuri kwenye sakafu safi inayong'aa. Gari jeusi liko karibu zaidi mbele likifuatwa na magari meupe.

Duka kubwa la kuuza magari. Kuna magari mengi ya kifahari yamepangwa ndani. Baadhi ya magari ni meusi, mekundu, kijivu na meupe. Kuna madawati ya kuhudumia wateja. Hii inaashiria biashara ya magari mapya.

Rundo la mboga na matunda yaliyopangwa kwa uangalifu sokoni. Kuna nyanya nyekundu, pilipili za manjano na kijani, vitunguu na ndimu. Pia kuna rundo la majani ya kimea katikati.

Duka la saluni na vipodozi lililoko mitaani. Duka hili dogo la kijani limejaa bidhaa mbalimbali za urembo. Pia kuna mabango ya Airtel na M-Pesa yakionyesha huduma za miamala ya kifedha.

Safu ndefu ya magari yaliyopangwa. Mengi yakiwa na rangi nyeupe au fedha. Magari hayo yanaonekana kuwa mapya na ya kisasa. Mng'ao wa jua unaonekana upande wa kushoto juu.

Rundo kubwa la nguo zilizotumika zikiwa zimetupwa ovyo chini. Kuna nguo nyingi za rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeusi, blue na mauamaua. Upande wa kulia, kuna nguo zilizoning'inia kwenye chuma.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Namba za serial zinaonekana wazi. Ni fedha halali. Kifungu lethal tender for one thousand shillings kimeandikwa. Hii inaashiria uchumi wa Kenya.

Magari matatu yaliyosimama kwenye eneo lenye nyasi .Gari jeusi liko mbele kabisa upande wa kulia likifuatwa na gari jeupe ,upande wa kushoto kuna gari aina ya Isuzu Pickup lenye kibanda cha chuma nyuma.

Duka la maziwa. Duka lina nembo ya Mt. Kenya milk depot juu. Dirisha zimefunikwa na mabango yanayoonyesha bidhaa za maziwa. Milango ni ya blue . Hii inaashiria biashara ya maziwa.

Soko la mboga. Bidhaa za shambani zikiuzwa. Kuna viazi, viazi vikuu na vile vile viazi vitamu vilivyopangwa kwenye vikapu na ndoo mbalimbali. Mboga hizo zinaonekana zikiuzwa sokoni.

Safu ya magari mapya yaliyopangwa vizuri. Magari hayo yana rangi mbalimbali kama vile blue , nyekundu na kijivu. Muundo wao unaashiria magari ya kisasa, labda yanauzwa.

Mikono miwili ikishika noti nyingi za pesa. Noti hizo zinaonekana kuwa shilingi elfu moja za Kenya na zimefungwa pamoja katika mafungo. Mikono inaonekana ikizihesabu au kuzipanga.

Maegesho ya magari mengine yaliyopangwa vizuri. Magari mengine yamepaki kwenye ghorofa ya juu na mengine chini. Kuna bango kubwa la matangazo nyuma. Jina la Ace prestige Autos linaonekana.

Mzinga wa ndizi nyingi sokoni. Ndizi za kijani zimetundikwa kubwa na ndizi za manjano zimetundikwa kamba. Chini kuna nyanya nyekundu zimerundikwa na mboga nyingine pia zinaonekana.

Duka dogo lililojaa bidhaa za sana na ufundi za kiafrika. Ukutani kuna sumaku nyingi zenye umbo la wanyama wa porini na ramani ya Kenya. Rafu na sehemu nyingine zimejaa vinyago vya mbao.

Lori kubwa la kusafirisha magari. Lori limebeba magari kadhaa mengine yakiwa meupe na mengine meusi yakiwa yamepangwa kwenye ghorofa mbili. Ni mchana na anga ni buluu.

Watu wamesimama kwenye foleni wakihudumiwa kwenye kaunta ya Mpesa. Kaunta ina vituo kadhaa viliyoandikwa teller . Ukuta una rangi ya kijani na mabango ya Mpesa.

Gari ndogo la abiria au matatu likiwa limeegeshwa usiku na lina rangi ya fedha. Nambari ya usajili ni KDC 869P. Nyuma kuna jengo kubwa lenye maduka yenye nembo za Cooperative bank na Safaricom.

Duka ndogo la mpesa. Mlango wa duka una fremu ya chuma ya kijani na ndani kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Ishara ya mpesa inaonekana wazi juu ya mlango. Nje ya duka kuna njia iliyotengenezwa.

Katika picha hii, masoko ya wazi yanaonyesha watu wengi wakiuza na kununua nguo. Mwanamume mmoja anasukuma mkokoteni uliobeba nguo. Nguo nyingi zimetundikwa na kuwekwa kwenye meza.

Magari mengi yakiwa yamepangwa kwa mstari mrefu. Magari ni ya rangi mbalimbali ikiwemo nyeusi, nyeupe na kijivu. Zimepaki nje chini ya anga la buluu. Hii inaashiria maegesho.

Kuna ndoo kadhaa zilizojaa viazi, zimewekwa juu ya meza. Chini yake, safu za karoti ndefu, pilipili hoho za kijani na matango yamepangwa vizuri. Bidhaa hizi zote zinaonekana ziko sokoni tayari kuuzwa kwa wateja.

Kibanda kidogo cha biashara chenye rangi ya kijani kibichi na neno M-Pesa limeandikwa kwa herufi kubwa mbele ,inaonekana ni wakala wa huduma za M-Pesa kibanda kimefungwa kwa milango ya chuma yenye matundu .

Shamba kubwa limejaa maelfu ya magari mapya yaliyopangwa kwa safu ndefu. Magari mengi ni meusi, meupe na rangi nyingine za kawaida. Inaonekana kama store kubwa ya magari tayari kusafirishwa au kuuzwa.

Safu ya magari yaliyopangwa kwenye nyasi. Kuna magari manne yanayoonekana wazi. Gari la kwanza ni blue , la pili ni zambarau iliokolea, la tatu ni jeupe na la nne ni fedha. Nyuma ya magari kuna miti mirefu.

Duka la rejareja lenye bidhaa nyingi zilizopangwa nje. Upande wa kulia kuna rundo la vifungashio vyeupe na blue , vilivyofunikwa kwa plastiki labda nepi au bidhaa kama hizo.

Soko lenye shughuli nyingi. Kuna rundo kubwa la kabeji zilizopangwa ardhini na wafanyibiashara wako kazini. Barabara ni chafu imejaa taka. Watu wengi wanaonekana wakiendelea na shughuli zao za kila siku.

Mzinga wa mboga sokoni wenye vitunguu vingi vya zambarau vilivyorundikwa. Kando yake kuna viazi vya yangi ya kahawia na nyanya nyekundu zilizoiva. Zote zimepangwa kwenye masanduku ya mbao.

Noti mbalimbali za shilingi za Kenya zikiwa zimepangwa. Kuna noti za elfu moja, mia tano na mia mbili. Zimeenea juu ya meza ya rangi ya kahawia. Hii inaashiria fedha mingi au biashara.

Chumba kikubwa cha maonyesho ya magari ya kifahari. Kuna magari mengi yanayong'aa yakiwemo Sendani na magari ya michezo yaliyopangwa kwa kuvutia. Kuta za glasi huruhusu mwanga mwingi wa asili.

Soko la mboga, kuna mazao mengi mapya ikiwemo nyanya nyekundu, viazi, matango, pilipili hoho na limau. Mboga zimepangwa kwenye masanduku au chombo.

Tairi kadha za gari zimepangwa chini, maji yanatoka kwa nguvu yakiosha tairi moja kubwa yenye rimu ya fedha. Maji yanaruka na kutengeneza pofu kidogo kwenye tairi.

Duka la huduma za mpesa na equity agent . Mwanamke amesimama mbele ya duka akionekana akitumia huduma. Duka lina matangazo ya mpesa yenye nambari za wakala. Sakafu ni ya vigae.

Basi ndogo jeupe, likiwa limegeshwa, barabarani, wakati wa usiku, taa zake za nyuma zimewaka, zikionyesha namba ya usajili. KDR, 963J, mlango wa abiria umefunguliwa.

Gari jeupe labda Toyota lililokua limegeshwa nje. Ina vibandiko viwili, mbele. muundo wa paa la jengo unaonekana juu. Kuna pipa la taka pembeni.

Rondo kubwa la vitungu vyeusi kwenye mifuko vya wavu, ya kiuzwa au kusafirishwa, lori kubwa lenye rangi ya kijani, limesheheni vitungu vingi, watu kadhaa wanaonekana wakishughulikia vitungo hivyo.

Soko lenye shughuli nyingi. Kuna matunda mengi tofauti kama vile ndizi zilizotundikwa juu, maembe na machungwa yaliyopangwa kwenye vibanda. Watu wanaonekana wakihudumia wateja.

Mtu akipanga viatu vingi vya ngozi vilivyopambwa kwa shanga. Viatu hivyo vimetundikwa kwenye fremu ya mbao. Muuzaji anaonekana akiendelea na kazi yake. Soko linaonekana kuwa hai.

Rundo la sarafu nyingi za dhahabu na fedha. Baadhi ya sarafu zimelala juu ya nyingine zikionyesha dhamani mbali mbali. Inaonekana kuna sarafu ya hamsini, ishirini na nyinginezo.

Magari kadhaa, meusi na meupe yaliyokuwa yameegeshwa kando kando. Magari haya, yanaonekana mapya laba yakiuzwa au yakiwa maonyesho. Nyuma kuna jua linalopenya.

Duka ndogo la simu, lenye milango ya chuma, yenye rangi ya kijani kibichi. Milango hiyo imeandikwa M-Pesa kwa herufi kubwa na mabango mbali mbali. Nje la duka kuna beseni la kijani na mbao.

Chumba kikubwa cha maonyesho ya magari, chenye magari mapya yaliyopangwa ndani. Magari ya rangi tofauti kama vile nyeupe, nyekundu na kahawia yanaonekana. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga wa asili kuingia.

Rundo kubwa la ndizi zilizopangwa kwa makundi tofauti. Ndizi hizo zinaonekana kuwa zimeiva na zina rangi ya njano. Zimepangwa juu ya kitambaa au gunia la rangi ya kijivu.

Mikono miwili inapeana salami za kukutana, ikionyesha makubaliano yamefikiwa. Mtu mmoja ameshikilia funguo za gari, akizitoa kwa mwenzake. Hii inaashiria mchakato wa ununuzi au wa uuzaji.

Gari ndog jeupe aina ya Suzuki, likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya udongo. Namba yake ni usajili ni KDH 990J. Gari linaonekana jipya na safi.

Soko la bidhaa za sanaa na ufundi. Kuna shanga nyingi za rangi mbali mbali zimetundikwa zikiwemo mikufu na bangili. Mifuko ya mikono na vitu vingine vya sanaa pia vimepangwa.

Tangazo la bima ya magari, inaonyeshq gari jeupe likiendeshwa barabarani kupitia kioo cha pembeni cha gari jingine. Upande wakulia wa tangazo kuna maneno:Motor Insurance na faida za bima.

Magari meupe matatu yaliyokuwa yameegeshwa. Magari hayo yanaonekana kuwa ya kifahari na yenye nguvu. Nyuma kuna jengo kubwa na nguzo ndefu. Barabara ina mistari ya manjano.

Soko dogo la mboga na matunda. Bidhaa mbalimbali zimepangwa vizuri. Nyanya nyekundu, pilipili hoho za kijani na njano, vitunguu na ndimu zimeonekana kwa wingi.

Gari maridadi la rangi ya bluu imelala kwenye nyasi. Magurudumu yake yanaonekana kung'aa yakionyesha usafi. Nyuma yake kuna miti mirefu ikiongeza uzuri wa mazingira.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi. Kuna rundo kubwa la matunda na mboga kama vile nyanya na machungwa yaliyopangwa chini. Watu wanaonekana wakifanya biashara na wengine wamekaa.

Magari mapya, meusi na meupe yakiwa yameegeshwa nje ya chumba cha maonyesho cha Hyundai. Jengo lina madirisha makubwa na alama ya Hyundai juu. Ndani ya jengo kuna mtu.

Rundo la matairi mapya ya gari yakiwa yamepangwa kwa ustadi. Kila tairi lina muundo wake wa kipee kuashiria ubora. Rangi nyeusi ya matairi inatofautiana na mistari mieusi na mieupe iliyo chini.

Mabasi kadhaa yaiwa katika mchakato wa kutengenezwa ndani ya kiwanda. Mabasi mengi yana rangi ya chungwa, huku moja likiwa jeupe lisilopakwa rangi. Njia zenye mistari ya manjano zinaonekana chini.

Mwanamme mweusi aliyevaa suti, akisimama karibu na gari jeusi la kifahari, ndani ya chumba cha maonyesho. Anaonekana akiliangalia gari kwa makini. Madirisha makubwa yanatoa mwanga wa asili.

Mkono wa mwanamke ukimkabidhi funguo za gari mwanaume aliyevaa suti. Gari jekundu linaonekana kwa mbali. Tukio hili linaweza kuwa la mauzo au ukodishaji wa gari.

Gari kubwa jeusi aina ya SUV likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho. Magurudumu yake yana rimu ya kuvutia na kuna vibanzi vya chrome vinavyong'aa.

Mkononi mwa mtu kuna fungu kubwa la noti za elfu moja za Kenya. Noti hizo zimepangwa vizuri zikionyesha kiasi kikubwa cha fedha taslimu. Rangi ya fedha inaonekana wazi ikisisitiza dhamani yake.

Gari la michezo la manjano, liililokuwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho chenye madirisha makubwa. Juu yake kuna taa kubwa ya duara. Kuna mmea katikati ya paa la gari.

Soko la wazi lenye matunda mengi yaliyopangwa vizuri. Ndizi zimetundikwa juu, huku maembe, nanasi na machungwa yakiwa yamewekwa kwenye meza. Viazi vitamu na nazi pia zimepangwa chini.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi. Watu wengi wamekusanyika kununua na kuuza bidhaa mbali mbali. Kuna rundo la matunda na mboga kama vile machungwa na nyanya zilizopangwa chini. Watu wamekaa chini.